Mazao yanastawi katika mfumo wa kisasa wa kilimo cha Hydroponics . Mimea inakua vizuri ndani ya bomba ikitumia teknolojia ya hali ya juu. Njia hii ya kilimo cha kisasa inatoa matumaini makubwa kwa wakulima.

Trelli ya kisasa ya hydroponics limejaa miche midogo ya mimea ikistawi. Miche inaoteshwa kwenye matundu maalum yenye vibeba miche vyeusi. Mfumo wa mabomba meupe inaonekana ndani ya trelli kubwa ya plastiki ikionyesha namna ya maji yanavyozunguka.

Mwanamume anachunguza matunda ndani ya chafu kubwa. Amevalia shati la miraba na suruali nyeusi, akionyesha uangalifu katika ukaguzi wa mazao. Bustani inaonekana kustawi vizuri, ikiwa chini ya uangalizi maalum wa kilimo cha kisasa.

Mimea midogo imepandwa kwa uangalifu kwenye vyungu vieusi vikiwa vimewekwa kwenye mabomba meupe yanayopitisha maji. Mfumo huu wa kilimo wa hydroponics unaonekana kuwa bora kwa ukuaji wa mimea.

Ndani ya chafu. Mimea mirefu inakua kwa rsfu. Mimea hiyo imetegemezwa na miundo ya miti, ikionyesha kilimo cha kisasa. Udongo mwekundu unaonekana, ukisisitiza mazingira ya shamba.

Majani mabichi ya saladi yanamea katika mfumo wa hydroponics .Mimea midogo imepandwa kwenye mashimo ndani ya mabomba meupe ,ikitumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Shamba dogo la mimea linatumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponics . Majani mabichi yanakua vizuri kwenye chombo maalum huku maji yakisambazwa kutoka ndoo iliyo chini.

Mazao ya kijani kibichi, yanakua katika mfumo wa hydroponics , yakitumia mabomba meupe kama sehemu ya ukuaji, kila mmea umepandwa kwenye kikombe kidogo kilichowekwa kwenye bomba, na maji yenye virutubisho yanapita ndani yake.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponic , linaonyesha mimea ya saladi, ikikua kwenye mabomba. Safu za mimea zimepangwa vizuri zikionyesha mbinu za kilimo bora. Kilimo hiki kinachangia usalama wa chakula.

Mizizi ya mimea inaning'inia vizuri kwenye mfumo wa hydroponics ikionyesha jinsi mimea inayokua bila udongo. Mizizi ni mirefu na imara ikichukua virutubisho kutoka kwa maji.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye bustani ndogo iliyoinuliwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone imeunganishwa ukihakikisha mimea unapata maji ya kutosha. Maji hukusanyika kwenye pipa kubwa lililowekwa karibu na ukuta wa matofali. Bustani hii imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo kidogo.

Mimea imepandwa katika mfumo wa hydroponics , ikikua kwenye masanduku meupe ya povu yaliyowekwa juu ya makreti mekundu. Kila sanduku lina mimea michache ikionyesha mbinu ya kilimo isiyotumia udongo.

Bustani ya kisasa ina mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani na mimea mingine. Mirija ya PVC imetumika kukuza mazao kwa kutumia mfumo wa hydroponics .

Shamba ndogo lenye mabomba na mimea imepandwa kwenye mabomba. Kuna mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa vizuri. Majani ya mimea yamechanua, yakionyesha yanapata lishe bora. Huu ni mfumo wa kisasa wa ukulima, unaoitwa hydrophonics .

Ngombe wengi weusi na weupe wamekusanyika katika zizi refu wakila malisho kutoka kwenye vibanda .Baadhi yao wametundikwa namba maskioni, zikiashiria utambulisho wao. Mazingira ya ndani yamejaa shughuli za kawaida, za ngombe wa maziwa.

Kuku wengi wamepangwa vizuri ndani ya mabanda marefu, wakiishi katika ngome zao. Barabara katikati inatenganisha sehemu mbili za mabanda, kila upande ukiwa na kuku waliopangwa kwa utaratibu.

Uga wa chai wenye majani mabichi unaonekana mbele ukiwa na njia ya udongo inayopita katikati. Milima yenye miti na mimea inaonekana kwa mbali. Anga la samawati na mawingu meupe yanongezea uzuri wa mandhari.

Shamba kubwa la mboga linaonekana likistawi. Mimea ya kabichi imepangwa kwa safu ndefu ikionesha utunzaji mzuri. Udongo umetayarishwa vizuri kwa kilimo na mimea ina majani mabichi yaliyojaa uhai.

Katika kilimo cha kisasa, mimea inakuzwa katika chafu. Mimea hiyo ya kabichi imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri. Mazingira yanadhibitiwa ili kuboresha ukuaji wa mimea.

Wakulima wanajitahidi katika shamba la mboga, wakinyoosha mgongo wakitunza mimea ya kabichi. Shamba linaonekana kuwa kubwa na lenye mimea mingi. Kilimo kinachangia pakubwa katika uchumi.

Kundi kubwa la vifaranga linazurura, kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda. Vifaranga hawa wadogo ,wengi wao ni weupe na wanaonekana, wenye afya tele. Baadhi wanatafuta chakula huku wengine wakitembea.

Shamba dogo la mimea linamwagiliwa maji kupitia mfumo wa matone. Mimea midogo imeanza kuchipuka kutoka ardhini iliyolowanishwa vizuri. Mabomba meusi yamepangwa kwa mistari yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi za mimea.

Shamba kubwa linaonekana likitumia mfumo wa umwangiliaji kwa njia ya mifereji. Maji yanatiririka katikati ya mimea midogo yakiwapa unyevunyevu muhimu. Mipira ya umwangiliaji imewekwa kando ya matuta ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba la mimea michanga limepandwa kwa safu. Udongo mwekundu ukienea. Mimea hiyo inamwagiliwa kwa kutumia mifumo ya matone na mabomba meusi yakionekana ardhini.

Bomba mbili za kunyunyizia maji zinaonekana zikimwagilia ardhi kubwa iliyolimwa. Ardhi hii ni nyeusi na ina unyevunyevu ikiashiria kuwa maji yamemwagiliwa hivi karibuni.

Kutokana na ukame, wakulima wametumia mfumo wa umwagiliaji kutunza mahindi. Maji yanatiririka polepole hadi kwenye mimea. Mifereji mikuu inasambaza maji kwa mimea mingi, maji yanatiririka kwa utaratibu mkubwa.

Shamba kubwa la kilimo, limejaa mimea iliyopandwa kwa safu. Njia za umwagiliaji wa matone, zimetandazwa kando ya mistari ya mazao. Kwa mbali, watu wanaendelea na kazi za kilimo.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limetayarishwa kwa kilimo. Mimea michanga imepandwa kwenye mistari iliyonyooka, ikionyesha mpangilio mzuri. Mfumo wa umwangiliaji, wa matone umewekwa ukihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mimea.

Maji yanatiririka kwa nguvu kwenye mifereji ya shamba yakinyunyizia mimea yenye afya iliyopandwa kwa safu. Udongo wenye matope unaonekana pembeni mwa mifereji ikionyesha mchakato wa umwagiliaji.

Mfumo wa umwangiliaji wa kisasa humo shambani. Mashamba ya mazao yamepangwa kwa safu yakimwangiliwa maji. Teknolojia za kilimo zinatumika kuboresha uzalishaji wa chakula.

Katika shamba kubwa la ukulima mimea imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri. Maji hutiririka kati ya mimea. Mbolea na udongo vimechanganywa pamoja.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu, inayonawiri, inamwagiliwa maji kupitia mifereji, na mabomba. Udongo umeonekana kuwa na unyevu nyevu, kuashiria kilimo bora. Bustani hii yenye rotuba, inawakilisha jitihada za wakulima.

Mistari mingi ya matuta imetayarishwa kwenye udongo mwekundu, ndani ya chafu. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya matuta, yakisubiri kupanda mbegu. Safu hizi zilizopangwa vizuri zinaonesha utayari wa kilimo kikubwa.

Shamba lililolimwa lina mistari mirefu ya matuta, yenye maji yanayotiririka kwenye mifereji. Matuta yametayarishwa vizuri, kwa ajili ya kilimo, huku maji yakionekana yakifanya kazi ya umwagiliaji.

Mashamba ya kijani kibichi na mekundu yanamwagiliwa kwa kutumia mifumo ya kisasa ya unyunyiziaji. Maji yanaruka hewani yakilainisha mimea. Utaratibu huu unaonesha umuhimu wa kilimo cha kisasa katika kuhakikisha mazao yanastawi.